Ukuta wenye rangi ya kijani kibichi, ubao mweupe ulio na maandishi samawati. Kando kuna mbao ya hudhurungi, sakafu. Kando kuna mtungi mweusi.

Meza miwili meupe yana matalakilishi meusi minne, viti vitatu vyeupe, vitabu vimo kando. Ukuta umepakwa rangi ya kijani kibichi kuna ubao nyuma yake.

Wanasporti kumi na wawili wameshikilia kadi inayoonyesha kuwa wamepokea pesa taslimu, mmoja akiwa ni mlemavu. Nyuma yao kuna ubau wa manjano inayoandikwa ushindi.

Wakimbiaji wawili, wamevalia suruali nyeusi. Mwananmke amevalia, kizuizo kwenye macho. Nyuma yao kuna rangi ya samawati kijani.

Chumba yenye pazia lililovutwa kando, viti vinne vyeupe, tarakilishi manne meusi, meza miwili meupe, ukuta wa rangi ya kibichi, sakafu ya hudhurungi.

Vijana wanne wakiwemo wasichana watatu na mwanaume mmoja. Wawili wameshikilia begi nyeusi. Ukuta ni mweupe, mlango ni mweusi. Kuna miti kando yake.